Magari haya ni mapya yameegezwa kwenye eneo linalouzwa kuashiria kwamba hili ni eneo ambapo watu huja kuona magari, kuyanunua ama kuiangalia.

Hili ni bango lililo na maelezao ya bima ya affordable medical insurance , ambayo ni bima ya afya, inayo wahudumia wagonjwa wote, na ina maelezo tofautitofauti jinsi ya kupata.